Katika chumba hiki kuna tarakilishi iliyowekwa juu ya meza . Meza hii mepakwa rangi nyeupe . Kando ya meza hii kuna kiti cheupe , kuna kipanya pia kilichowekwa juu ya meza , dirisha limepakwa rangi ya kijani kibichi.

Darasa hili limepangwa viti vya wanafunzi viti hivi vimewekwa kitu ambacho kitasaidia wanafunzi kuekelea vitabu vyao, sakafu ya darasa hili ni safi sana.

Wanaspoti wawili wanafanya mazoezi ya kuendesha baiskeli. Wanaspoti hawa wamevaa sare zao rasmi. Wamevaa kaptula ambazo zimeandikwa jina 'Kenya' na shati pia ni shati nyeupe ambazo zimeandikwa 'Kenya'.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume ni mlemavu na amekaa kwenye kiti cha walemavu amebeba vitabu tofauti tofauti pia amevaa shati ya rangi ya jivu na amevaa saa kwenye mkono.

Msichana huyu ni msichana mkenya anayeitwa Hellen Wawira ambaye anacheza mchezo wa power lifting . Hellen Wawira alizaliwa Aprili kumi na tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili.

Darasani humu kwenye ukuta pameandikwa alfabeti kama vile A,B,C,D. Chini yake kuna ubao weupe ambao umeandikwa hati.

Mazingira haya ni mazingira ya shule. Hapa ni darasani ambapo pamepangwa madawati na viti. Juu ya dawati kuna karatasi nyingi sana. Viti hivi na dawati hizi ni za rangi ya hudhurungi.

Dawati zimewekwa kwa pamoja katika darasa moja viti vingine vimeanguka na kuna viti vingine ambavyo vimewekwa vizuri dawati mbili zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira haya ni mazingira ya darasa. Ukuta umebandikwa siku za wiki kwa Kiingereza kama vile Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Kando yake kuna ubao wenye ni wa rangi nyeupe.

Kitabu hiki ni kitabu cha kifaransa cha gredi ya nne kitabu hiki kimechapishwa na wachapishaji wa Longhorn, kitabu hiki kimechorwa watoto watatu ambao wanacheza kamba.

Kitabu hiki ni kitabu cha kingereza cha gredi ya pili, kitabu hiki kinaitwa Junior English gredi ya pili . Kwenye jalada kumechorwa maua ya kijani kibichi na maua ya samawati.

Msichana mmoja ana ulemavu wa miguu, jina lake ni Asia Suluhu Mohammed. Msichana huyu ni mkenya alizaliwa Aprili, tarehe 25 mwaka 1992 na anaweza kucheza mchezo wa para Olympiki.

Darasani humu pamepangwa dawati sita, kwenye sakafu ni kusafi sana. Pia kuna viti kando ya dawati hizi.

Tarakilishi imewekwa juu ya meza . Kando yake kuna kalamu mingi zilizo ndani ya kikombe pia kuna kiti kilichopakwa rangi ya hudhurungi.

Kitabu hiki ni kitabu cha grade ya saba. Ni kitabu cha sayansi, basi kimechapishwa na wachapishaji wa Longhorn .Kitabu hichi kimechorwa maabara kwenye jalada.

Mazingira haya ni mazingira ya shule. Shule hii imebandika ukutani sheria ambazo wanafunzi na walimu na wanaofanya kazi katika shule hii hutumia. Kama vile kutii masharti, kufanya kazi kwa pamoja na mengine mengi.

Darasa hili limepangwa vizuri sana. Viti vyeupe vimepangwa vizuri. Sakafuni pamepanguzwa pakawa ni pasafi sana. Pia ukuta ni msafi.

Wachezaji wa kandanda ambao ni walemavu wa miguu wako uwanjani wakifanya mazoezi, wana kandanda hawa wamevaa sare zao rasmi.

Mazingira haya ni masafi sana nyasi iliyo kando ya nje imekatawa na ikakuwa safi nyumba hii imewekwa mabati mekundu. Nje ya nyumba hii kuna kiti ambacho ni cha rangi nyeupe.

Mwanariadha mmoja kwa jina Wesley Kimeli Sang mwenye ni mkenya alizaliwa mnamo mwezi march tarehe moja mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne.

Wanariadha ambao ni walemavu wa miguu wako uwanjani pamoja na kocha wao wakifanya mazoezi. Hakuna mtu amekaa kwenye viti katika uwanja huu.

Mazingira haya ni mazingira ya shule. Hivi basi hapa ni maabara ya somo la kemia na somo la biolojia. Mlango wa maabara haya umepakwa rangi ya hudhurungi.

Haya ni mazingira ya darasani, darasa hili limebandikwa alfabeti kwenye ukuta kama vile m, n, o, p, na ,k, pia wameandika miezi na lugha ya kiingereza.

Kitabu hiki ni kitabu cha sayansi cha gredi ya pili. Mada ya kitabu hichi ni, "Healthy, Safety and Mamas." Kitabu hiki kwenye jalada kimewekwa picha za watoto wanne.

Hiki kitabu katika ukurasa wa 170,kinaeleza sarufi, kuhusu matumizi ya hiki na hivi. Hiki kikiwa ni kipindi cha pili. Hivyo basi wamechora mbaba mmoja na mtoto.

Mwanaspoti mmoja jina lake Sansom Ojuka ako katika shuguli za mazoezi ya spoti yake, uwanjani humo kumepakwa rangi ya bendera ya Kenya kando kando.

Hapa ni mazingira ya shule. Darasani humo pamepangwa dawati mbili na viti viwili. Dawati hizi zimepakwa rangi ya hudhurungi. Hivo basi kuna pazia dirishani.

Mwanakandanda mmoja aliye mlemavu wa miguu ako uwanjani kucheza mpira wa kandanda. Mvulana huyu amevaa shati iliyoandikwa Kenya na pia ikachorwa be dera ya Kenya.

Darasani huku shughuli za mafunzo zinaendelea vema, ubaoni pameandikwa ijumaa ,februari mwaka 2025, na kuna swali lililouliza vile herufi ndogo hutumika.

Traakilishi mbili zimewekwa juu ya meza. Meza hii ni ya rangi nyeupe. Kila tarakilishi iko na kipanya chake. Kando ya tarakilishi hizi kuna vitabu vya kusoma.

Mazingira haya yanakaa masafi sana. Maua yaliyopandwa hapa yamefyekwa vizuri. Milango ya chumba hii ni ya rangi ya udhurungi. Dirisha nazo zimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani na ni wachezaji walemavu. Wanacheza mchezo huu, wengine wamevaa sare zao kijani kibichi, wengine wamevaa sare nyekundu.

Wanariadha wa nchi ya Kenya wa jinsia ya kiume na jinsia ya kike wako uwanjani wakitimiza mazoezi yao. Wasichana ni wawili na wavulana ni wawili.

Mazingira nje ya vyumba hivi inaonekana kuwa masafi sana yakiwa yamepandwa maua yaliyo na rangi nzuri na pia kwenye watu wanapitia pako pasafi.

Shughuli za mafunzo zinaendelea siku ya Jumatatu tarehe kumi na nne Februari mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ubaoni wameuliza swali vile Samueli alimjibu Mungu wakati alimuita kwenye ukuta wameandika miezi katika mwaka kwa lugha ya kingereza.

Mazingira haya ni mazingira ya shule. Mlango huu umeandikwa kwamba wanafunzi hawafai kupita hapo. Ukita wa chumba wiki umepakwa rangi ya kijani kimbichi, mlango umepakwa rangi ya hudhurungi.

Mahali hapa pametulia vizuri. Kuna jumba tofauti tofauti ambazo zina mabati mekundu. Kando ya jumba moja kuna kiti ambacho ni cha rangi nyeupe. Miti imepandwa nje ya vyumba hivi.

Mwanariadha ambaye ni mlemavu wa miguu, ako kwenye kiti chake na anafanya mazoezi uwanjani. Nyuma yake pamekaa watu wengi ambao wamemuangalia. Mwanariadha huyu amevaa shati iliyoandikwa Kenya.

Wanariadha wawili kutoka nchi ya Kenya wanaonekana wakiwa wamepeperusha bendera ya Kenya kuonyesha ushindi, mmoja wa wanariadha akiwa ni Nancy Chelagat Koech na mmoja mwanaume.

Kitabu chekundu chenye mada; Ayubu Mashakani na jalada nyekundu ambacho kimechapishwa na wachapishi wa Pepea na Kipepeo, mwandishi; John Habwe kimekwa kwenye rafu.

Mazingira haya ni mazingira ya shule, hapa ni darasani, darasa hili ni ya gredi ya kwanza C, mwalimu wa gredi hii ni mwalimu Agnes. Mlango umepakwa rangi ya hudhurungi.

Mwanariadha mmoja kwa jina Samson Ojuka, ambaye ni Mkenya, ako uwanjani kupiga mazoezi. Hivi basi alizaliwa mwezi Aprili tarehe 13 mwaka 1996.

Ratiba rasmi ya shule ya thika road christian junior school imebandikwa kwenye ukuta ikionyesha masomo tofauti tofauti na siku ambazo zinafa kufunzwa.

Chumba hiki kinaitwa KSDC ni chumba cha jamii ya watoto walio na ulemavu wa kusikia kwenye ukuta wameweka bendera ya Kenya na pia wameweka mapambo.

Mazingira haya ni Mazingira ya shule, hiki ni chumba au darasa la gredi la sita C mwalimu wa gredi hii ni mwalimu Ivoli mlango wa gredi c imepakwa kwa rangi ya udhurungi.

Tarakilishi zimewekwa kwenye meza, meza hii imepakwa rangi nyeupe na kando ni rangi ya hudhurungi, kuna vipanya kando ya kila tarakilishi, pia kuna viti vyeupe.

Mahali hapa panakaa patulivu sana, uwanja ukiwa msafi , ukuta wa chumba hiki umechorwa wanyama tofauti tofauti akiwepo chui na ndovu .

Wanariadha wanne wamesimama wakiwa na furaha nyingi sana. Wanariadha hawa ni wa kutoka nchi ya Kenya, mmoja wao akiwa anaitwa Kimani mwingine Bii

Wanakandanda ambao ni walemavu kwa miguu, wapo uwanjani wakicheza mchezo wa kandanda. Wanakandanda hawa wamevalia sare nzuri, ambazo ni kaptura za rangi ya kijani kibichi na shati nyekundu.

Mwanaspoti wa kuiendesha baiskeli ambaye ni mlemavu, anaendesha baiskeli kwenye barabara, mwanaspoti huyu amevaa shati na kaptura nyeusi.

Mazingira katika makazi haya ni masafi sana. Mabati ya nyumba hii ni ya rangi nyekundu, hivyo basi kuna nyasi iliyokatwa vizuri. Kando ya nyumba hii, pamepandwa miti.

Tarakilishi moja imewekwa juu ya meza. Meza hii ni ya rangi nyeupe. Kando kando ya meza hii imepakwa rangi ya hudhurungi. Hivi basi kando ya meza hii kuna kiti pia.

Mazingira haya ni mazingira ya darasa, darasa hili limepakwa rangi ya kijani kibichi wako na ubao ulio bandikwa kwa ukuta huu miti imepangwa vizuri.

Haya ni mazingira ya shule. Darasa hili ni darasa la kidato cha kwanza la. Kidata hiki kina mlango uliopakwa rangi ya hudhurungi na pia kuna kibandiko kwa mlango kinachoonyesha kuwa ni darasa kidato cha kwanza la.

Wanakandanda ambao ni walemavu wa miguu. Wapo uwanjani wakichukua picha pamoja na kocha wao. Wanakandanda hawa wamevaa suruali nyeusi, na pia sweta nyeusi zilizo na bendera ya Kenya.

Mazingira haya yametulia. Hivi basi nyumba iko na mabati ya rangi ya hudhurungi. Milango pia imepakwa rangi ya hudhurungi. Dirisha imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Wanariadha kutoka nchi tofauti tofauti wako kwenye mashindano. Mwanariadha mmoja kutoka Kenya ambaye jina yake ni Kimani, ako katika mstari wa kwanza.

Waziri wa elimu mstaafu Ezekie machogu amesimama akitoa hotuba mbele ya watu katika 'Kenya institute of special education 'amebeba mkononi karatasi nyeupe.

Tarakilishi mbili zimewekwa juu ya meza. Meza hiyo ni ya rangi nyeupe. Pia kuna vipanya viwili juu ya meza hiyo. Pia kuna vitabu kando ya tarakilishi hizi.

Wachezaji kandanda walio ni walemavu wa miguu, wako katika uwanja kucheza mpira wa kandanda. Kijana mmoja amevaa shati nyekundu na kaptula nyeupe. mwingine basi amevaa shati ya kijani kibichi na kaptula nyeupe pia.

Kitabu cha gredi ya pili kinachoitwa nyota ya kiswahili kinachozingatia mtaalam na kuzingatia ibilisi ambacho kimechapishwa na 'jomokenyatta foundation' ikiwa imeidhinishwa na "KICD"

Wachezaji kandanda ambao ni walemavu wako na mwanasiasa mashuhuri anayeitwa Mike Sonko. Wanakandanda hawa wamevalia koti za nyekundu na shati nyeupe.

Darasani huku kwenye ukuta yamepandikwa chati iliyoandikwa alfabeti kubwa na ndogo ,pia chati hiyo iko na rangi nyeupe , nyekundu na manjano.

Kitabu hiki, ukurasa wa sabini na tisa unaonyesha njia tofauti tofauti za usafiri, mojawapo ikiwa gari linaloitwa lori, garimoshi na baiskeli na inaeleza vile njia hizi za usafiri zinafanya shughuli hizi.

Mazingira haya ni masafi sana. Sakafu yake imeoshwa na ikang'ara. Mabati ya vyumba hivi ni rangi ya udhurungi. Ukuta zao zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira haya ni mazingira ya darasa. Darasa hili limepangwa viti vizuri, Viti hivi viko na mahali wanafunzi watawekelea vitabu vyao ama karatasi yao. Darasa hili ni safi sana.